Hapo Kenya, watu wengi biashara wanafanya ni duka, ina pesa nyingi, ukiwa una duka huwezi kufa na njaa na ni kitu ya rahisi.

Faida ya biashara jioni ukienda sokoni utapata watu wengi wakinunua nguo na kuuza na hiyo ni faida kubwa.

Mara nyingi wakati wa jua na joto watu wanatumia maji baridi. Kama ukona fridge na uweke maji ya baridi watu wengi watakupenda.

Wengi wa mtaa, lazima utapata ndani yake duka .Duka inasaidia kitu nyingi ukiwa unapika wali ama sima na huna chumvi basi utaenda duka kununua hiyo chumvi.

Kama unauza gari ama unanunua gari unaeza chukua lori kubwa na wakuchukulie magari yako mingi kwa bei nafuu.

Ukiwa una pesa, na unataka kutumia rafiki yako ama familia yako, basi unaenda kwa Mpesa na upatie pesa yako na yeye anakutumia na pesa yako inafika mahali ulikuwa unataka.

Viatu ya masai inajulikana inajulikana hivyo. Wale amabayo inatengeneza ndio inaitwa masaai na hao watu ndio inajulikana hii viatu.

Mia tano elfu moja ni pesa ya zamani ya Kenya na sai uwezi ona kwa sababu wamebadilisha ingine.

Kama uko na pesa nyingi, unaweza anza kununua nguo unapata faida nyingi, kununua nguo si rahisi lakini ukielewa utapata faida nyingi.

Katika teknolojia ya hii ya sasa, simu inachukulia kitu kikubwasana kwa hii maisha yetu, ukiwa una simu basi wewe kila kitu unajua.

Pesa ya Kenya, watu wengi wanafanya kazi kwa ajili wapate hii pesa. Na hii pesa wtu wengi wanatafuta aina tofautitofauti na watu wengi wanafanya juhudi kupata hii pesa.

Kukula nyama inakupatia nguvu ya mwili. Ukifanya mazoezi na ukule nyama basi mwili inapata nguvu zaidi.

Mboga ,mboga ina aina tofauti kuna ndizi ,kuna kitunguu, kuna pilipili manga mboga mzuri sana.

ajili ya hii pesa, watu wengi wanauana kwa ajili ya hii pesa. Hii pesa, kuna faida yake na kuna hasara yake. Na watu wengi wanatumia faida yake kuliko hasara yake.

Watu wa shambani wana faida nyingi. Kwa mwaka kuna mara moja wanakata kitunguu. Hii kitunguu ukiangalia ni kidogo lakini ndani ya faida yake haswa ni kitu ambayo huwezi taja hapa.

Zama hii kiatu ni kitu ambaye inajulikana kila mahali ukiwa na kiatu ambayo inangara basi wewe wanakuheshimu watu.

Katika pesa ya nchi ya Kenya, ina tofauti nyingi, kuna mia, kuna mia mbili, kuna mia tano na kuna elfu. Lakini yote ni pesa moja na ni tofautitofauti

Gari ya LandCruiser , hii gari ni nzuri sana. Mara nyingi watu wengi wanaenda safari wanachukua hii gari kwa sababu anakimbia sana na ndani yake huwezi ona vumbi.